Mikungu mingi ya ndizi imeiva. Rangi ya njano inatamba. Zimeunganishwa kwenye miti mirefu. Baadhi bado ni za kijani. Mwanga wa jua unaangaza miti.

Hili ni shamba la migomba. Migomba imepangwa mistari. Mimea mingine midogo inachipuka. Udongo ni mwekundu na kavu. Anga ni la blue lenye mawingu. Miti inaonekana kwa umbali.

Katika shamba kuna mkungu mkubwa wa ndizi zaa kijani ,umekua kwenye mti mrefu na imara, majani makubwa yenye rangi ya kijani yamezingira mkungu, mkungu umejaa ndizi nyingi zilizokomaa, mmea mwingine unaonekana nyuma.

Shamba la migomba linaonekana. Udongo mwekundu umefunikwa chini. Migomba mirefu yenye majani ya kijani kibichi imesimama imara. Kuna safu za mashimo karibu na migomba zikiashiria shughuli za upanzi au matengenezo.

Watu watatu wako ndani ya chumba, wamevaa makoti meupe, kila mtu ana kofia nyeupe kichwani. Wawili wamesimama, mmoja ameketi kwenye kiti cha kijani. Wanaume wawili wamesimama karibu na sufuria kubwa, mmoja anainama.

Mwanamume anatabasamu huku akimimina maziwa kutoka mtungi mkubwa wa chuma, kwenda kwenye mfuko mweupe. Amevalia koti nyeusi na suruali nyeusi, akionyesha bidii kazini.

Mwanaume na mwanamke, wanamimina maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa plastiki, ndani ya chombo kikubwa cha chuma. Wote wameinama mbele ya mlango, huku miale ya jua iking'aa kwenye eneo walilopo.

Shamba hili lina mimea michanga ya mahindi iliyopandwa kwa safu. Mimea hii ina majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi ikionyesha afya nzuri. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna mimea michache midogo inayoota katikati ya safu.

Mkono mmoja, ukiwa na glovu nyeusi, unashika kifaa cha kumkamua ng'ombe. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chuchu za ng'ombe. Ng'ombe amesimama katika eneo la kufugwa. Ni mnyama mrefu.

Kiganja cha mkono kimeshikilia mkungu mkubwa wa ndizi zilizoiva, zenye rangi ya manjano iliyokolea. Ndizi zimepangwa vizuri kwenye shina lake zikionyesha wingi wa matunda.

Bunda kubwa la ndizi bado mbichi limening'inia kwenye mti. Majani mapana ya kijani kibichi yameuzunguka. Na shina yenyewe ni nene na ni la rangi ya kahawia. Udongo chini ya mti umefunikwa na majani makavu yaliyooza na udongo.

Shamba kubwa linaonekana limejaa migomba midogo. Udongo ni mwekundu, umetengenezwa mistari. Majani ya migomba ni mapana ya kijani kibichi. Mimea mingi inakuwa, kuna upepo hafifu, majani yanatikisika.

Mikungu ya ndizi imening'inia. Baadhi zimeiva, nyingine mbichi. Ndizi za njano ziko mbele. Ndizi za kijani kushoto. Nyuma, matunda mengine yamepangwa.

Mwanamke amevaa sare nyeupe na kofia ya nywele. Ana mwaga kioevu cheupe kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kingine. Vyombo vingine vikubwa vya chuma vimepangwa karibu.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi imewekwa chini. Ndizi hizo zimetandikwa kwenye majani mapana. Watu watatu wako karibu na zao hilo. Mwanaume mmoja amevalia shati jeusi.

Mzee mmoja amevaa nguo za bluu ameketi chini. Anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mweusi na mweupe. Anashika chombo cha bluu, ambacho kimejaa maziwa. Ng'ombe amesimama kwa utulivu.

Mwanaume amepiga magoti akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe, akitumia ndoo kubwa nyeupe kukusanyia maziwa, amevalia suti ya kazi ya kijani kibichi na buti nyeusi.

Majani ya mahindi yamepangana kwa utaratibu. Kila mmea una majani mengi yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu. Nyasi ndogo zimeota katika mimea zikijitahidi kukua.

Kuna ng'ombe wanne wamesimama kwenye rundo la takataka. Wanakula taka hizo wakitafuta chakula. Ng'ombe mmoja ni mweupe mwenye madoa meusi. Ng'ombe mwingine ni mweusi. Ng'ombe mwingine anaonekana mwekundu.

Ngombe amesimama peke yake. Akiwa na alama za magonjwa kwenye ngozi yake, ngozi yake inaonekana kuwa na uvimbe mwingi. Na hali yake inatia simanzi. Mkono yake imefungwa kwa kamba laini. Ikionyesha kuwa amefungwa.

Mmea wa migomba umepangwa kwa utaratibu. Kila mti una majani marefu yenye rangi ya kijani kibichi. Mishina yake ina rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu nyevu.

Mwanaume amevaa shati la bluu na suruali ya kahawia. Amesimama karibu na ng'ombe kadhaa chini la banda la miti . Banda hilo limejengwa kwa vikuzo na kuezekwa kwa matawi. Mbele kuna rundo kubwa la maboa makavu . Miti mirefu inazunguka eneo hilo.

Mwanaume amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zilizokatwa. Ndizi nyingi zimetandazwa chini kwenye majani ya migomba. Ameegemea mti, migomba mingine inaonekana nyuma yake.

Wanaume wawili wanakusanya maziwa, mmoja amevalia koti la rangi ya machungwa akimimina maziwa kutoka ndoo ndogo hadi chombo kikubwa cha bati kwenye pikipiki. Mwingine amevalia vazi la bluu na kofia ya njano iliyofunika uso akifanya hesabu.

Eneo hili lina watu wanne wakijadili jambo. Mwanaume mmoja amevaa koti jeupe la maabara akionyesha kitu kwenye simu yake huku akizungumza kwa ishara za mikono. Mbele yake kuna meza yenye vyombo viwili vikubwa vyeupe na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na maziwa.

Mwanaume ame simama karibu na mti, ndoa ndizi, akishika mkungu mkubwa wa ndizi, ambazo bado hazijaiba. Zenye rangi ya kijani. Ameivalia shati lenye maua, na suruali nyeusi. Mti wa ndizi ulio mbele yake unashina kubwa la manjano kahawia.

Mwanamke ame simama ndani ya maabara, amevaa koti jeupe la maabara, kichwani ana kofia ya kijani kibichi, na usoni ana barakoa ya bluu. Mikononi amevaa glovu za bluu.

Shamba la migomba linaonekana kando ya njia ya udongo. Migomba hiyo ina majani makubwa ya kijani na ndizi ambazo bado hazijaiva. Mtu mmoja anaonekana akitembea chini ya barabara.

Mwanamke huyu anakaa katikati ya mimea mingi yenye majani mabichi. Anatabasamu sana akionyesha furaha tele. Amevaa shati jeusi lenye muundo mweupe katikati.

Shamba kubwa la migomba michanga linaonekana. Miti imepandwa kwa mistari mirefu na udongo unaonekana umepambwa vizuri na kuna udongo mwekundu. Kila mti una majani mapana ya kijani kibichi nyuma ya shamba kuna miti mikubwa zaidi.

Mwanamume amesimama karibu na mti wa ndizi. Amevaa shati lenye maua na surrualinyeusi. Amebeba mkungu mkubwa wa ndizi za kijani. Anashikilia mkungu kwa mkono wake wa kulia. Mkungu umekua kwenye mmea mrefu.

Vyombo viwili vikubwa vya plastiki vimejaa maziwa. Vitu hivi vimefungwa kwa kamba. Nyuma ya vyombo hivi kuna ng'ombe wawili wanakamuliwa. Kila ng'ombe amewekwa kwenye chumba chake. Wamefungwa na vyuma.

Mikungu ya ndizi mbichi ipo shambani. Majani makubwa yamezunguka ndizi. Rangi ya kijani inatamba. Zao hili linaonekana bado changa. Mti wa ndizi unaonekana. Jua linaangaza kupitia majani.

Mtu amevalia kofia nyeusi na koti. Ana mwaga maziwa kwenye mapipa. Mapipa meupe yamepangwa kwenye tela. Tela lina rangi nyekundu. Nyuma kuna ardhi kavu.

Kishada cha ndizi mbichi kimening'inia kwenye mmea. Matunda hayo yana rangi ya kijani iliyokolea. Na baadhi yana madoa madogo meusi. Majani ya mapana yanazingira kishada, yakitanda juu yake.

Katika chumba cha maabara kundi la watu wakiwemo wanasiasa na wataalam wamekusanyika kwa pamoja . Mwanamke amevaa kofia nyeupe na fulana ya rangi ya pinki akiwa anatumia kifaa fulani.

Katika eneo la wazi mikono miwili inaonekana ikishikilia gunzi la mahindi meupe. Gunzi hili limekatwa tayari likionyesha punje safi na zilizokomaa. Chini na kuzunguka mikono kuna rundo kubwa la magunzi mengine ya mahindi yamepangwa kwa wingi.

Kuna mkono wa mtu unashikilia ndizi mbichi iliyomenywa nusu. Ndizi ina rangi ya kijani kwa nje na nyeupe kwa ndani. Nyuma ya ndizi hii kuna ndizi nyingine kadhaa zikiwa zimefungwa au zikiwa zimenyonywa kidogo.

Mkulima amevalia sweta na buti akishika mjeledi mrefu. Anasimama karibu na ng'ombe.Ng'ombe ambao wamewekwa ndani ya ua wa mbao.Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe na wanaonekana kuwa wanakula nyasi.

Huu ni mbele ya duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies. Ishara kubwa juu ya duka inaonyesha ng'ombe na chupa za maziwa. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mashine ya ATM ya maziwa, wakionekana kununua au kujifunza kuhusu huduma.

Mkulima mmoja jasiri amesimama karibu na mkungu mkubwa wa ndizi mbichi akishika kwa unagalifu sana. Mikungu mingi ya ndizi hizo bado haijakomaa ikiwa na rangi ya kijani kibichi yenye kung'aa.

Mwanamke amesimama karibu na mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti. Anaonekana akigusa mkungu huo, majani mapana ya migomba yanazunguka eneo hilo. Yakiashiria shamba la ndizi.

Ndizi nyingi zimepangwa juu ya meza. Ndizi hizo bado hazijakomaa na zina rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa katika rundo kubwa zikiwa zimetoka shambani. Nyuma ya ndizi hizi kuna watu wachache ambao wanapita.

Hapa ni kituo cha maziwa. Ambapo, kuna madebe mengi ya chuma, ya kuhifadhi maziwa. Watu wawili, wanaonekana wakishughulika na biashara ya maziwa. Mmoja, amevaa nguo nyeupe, akiwa ndani ya duka. Anashika chombo cha kupima maziwa.

Farasi wawili wako kando ya zizi la mbao. Paa la zizi ni la bati. Ng'ombe mmoja anakunywa maji kutoka bakuli la saruji. Chupa za plastiki ziko chini. Ardhi ni kavu na miti inaonekana mbali. Hali ya hewa inaonekana wazi.

Mashamba mengi ya migomba yanaonekana. Udongo mwekundu unatawala chini. Majani makubwa ya kijani kibichi yameenea. Migomba mingi imesimama wima. Migomba mingine midogo inachipuka.

Wanaume wawili wamevaa makoti meupe na kofia nyeupe kichwani. Pia wana barakoa nyeupe usoni. Mtu mmoja anashika sufuria kubwa ya chuma, anaimimina ndani ya mashine. Mashine ina vifaa vya kudhibiti na skrini ndogo zinazoangaza.

Haya ni mazingira ya kilimo ambapo watu wanne wamekusanyika karibu na mti wa ndizi wenye matunda mengi. Mama mmoja, amembeba mtoto mgongoni huku akionyesha furaha na matumaini kwa mwanamke mwingine aliye karibu.